Umati mkubwa wa mashabiki wa Gor mahia wamejaa kwenye uwanja wa mchezo. Wamevalia jezi za kijani kibichi na nyeupe, na kupeperusha bendera za timu hii. Baadhii yao wamevaa kofia ya aina tofauti na barakoa, huku wakishangilia timu ya kogalo.

Kwenye zulia hili jekundu viongozi hawa wameweza kusaini mkataba. Viongozi hawa ni baadhi ya wakuu katika idara ya mahakama, viongozi wa umma, watumishi wa umma na vilevile wanadiplomasia. Wanavyobeba mkononi ni ishara ya kuafikiana na kutia sahihi.

Mawakili hawa waliohitimu wanaapishwa kuwa mawakili wa mahakama. Wamevalia mavazi rasmi ya mahakama kama vile joho na wig . Wanachukua kiapo kwa kuinua vitabu vya sheria pamoja na Bibilia. Vilevile, wanapiga picha ya umati. Kiapo hiki kinachukuliwa mbele ya vyombo vya habari.

Watumishi wa umma wanasaidia wananchi kwa kuwatolea huduma za mamlaka ya afya ya jamii, huduma za vitambulisho, huduma za bodi ya mikopo ya elimu ya juu, vilevile wanasaidia kupata vyeti vya kuzaliwa na vya kifo. Mandhari ya nyuma inaonyesha wanabiashara na wahudumu wa bodaboda wakiendeleza shughuli zao.

Mashabiki hawa wamefurika kwenye uwanja, wanaonyesha uzalendo mkubwa kwa kubeba bendera ya nchi, uwanja huu unaweza ukatumika kwa michezo kama riadha na kandanda na vile vile saa zingine hutumika kwenye mikutano ya kisiasa na vile vile kwenye sikukuu za kitaifa.

Watumishi hao wa uma wanatoa huduma kwa wananchi kama vile kupata cheti cha tabia njema, vile vile ripoti ya polisi ya tukio. Nyuma yao kuna viti vilivyo wazi, na kundi la wamama waliokusanyika. Vile vile kuna magari mawili na pikipiki yameegezwa kwenye kivuli.